Madaktari wawili wanatoa huduma ya matibabu ya kinywa kwa mgonjwa kwa uangalifu mkubwa, wakipima meno kuondoa uchungu na kuzingatia afya ya kinywa kwa ustawi wa jumla wa mgonjwa.

Mgonjwa anafanyiwa matibabu ya kinywa kwa kutumia vifaa vya kisasa wakidumisha afya ya meno na kinywa na kuhakikisha ustawi wa jumla wa mgonjwa.

Madaktari wawili wanatoa huduma ya matibabu ya kinywa kwa mgonjwa kwa uangalifu, wakipima meno na kuondoa uchungu na kuhakikisha afya bora ya kinywa na ustawi wa jumla kwa mtu.

Daktari anatoa matibabu ya kinywa kwa mgonjwa kwa uangalifu mkubwa, akihakikisha afya ya meno na njia ya kinywa inadumishwa vizuri ili kuzuia magonjwa na kudumisha ustawi wa mgonjwa.

Watu wamekaa kwenye viti katika hospitali wakiwa katika eneo la mapokezi wakisubiri huduma za afya, wakihakikisha utaratibu ,mpangilio na usalama wa wagonjwa.

Madaktari wanatoa matibabu kwa mgonjwa kwenye chumba maalumu, wakihakikisha: huduma bora, usalama na ustawi wa mgonjwa. Huku wakitumia vifaa na mbinu sahihi za matibabu.

Dawa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu huku muuguzi akitoa huduma kwa wagonjwa kwa umakini, kuhakikisha matibabu sahihi usalama wa dawa na ustawi wa wagonjwa.

Watu wamekusanyika wakishangilia kwa furaha wakionyesha hali ya furaha, msisimko chanya na ustawi wa akili unao changia moyo wenye matunaini na uhusiano mzuri wa kijamii.

Daktari wa kiume anatoa huduma ya kiafya kwa mtoto aliyelazwa kitandani akimchunguza kwa uangalifu, ili kuhakikisha afya yake inadumishwa na ukuaji wake unaendelea vizuri.

Mtoto amenin'inizwa kwenye kifaa maalumu cha kupima uzito, huku akipimwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha ukuaji wake unafuatiliwa kwa usahihi, na afya yake kudumishwa.

Muhudumu wa afya wa kiume anawapa wanawake watatu dawa mkononi kwa uangalifu, akihakikisha usafi na taratibu za afya unazingatiwa kikamilifu wakati wa utoaji wa tiba.

Mama amebeba mtoto huku daktari akimchoma sindano, ikionyesha hatua za kinga kuhakikisha afya njema, kuzuia magonjwa na kukuza usafi kwa jamii.

Mmea umeota na kutambaa ardhini, ukiwa na maua yenye mvuto ya kuvutia macho na kuashiria mali za kiasili, zinazoweza kutumika katika tiba za kiasili.

Mmea umeota na kukua ukiwa na maua yenye mvuto yakiwa na rangi nzuri ikionyesha nguvu ya kiasili inayoweza kutumika katika matibabu ya jadi na kudumisha afya.

Chupa ndogo iliyojazwa dawa za kienyeji imetengenezawa kwa mimea na viungo vya asili, hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili na kupunguza maumivu mwilini.